Lori lililo la rangi ya machungwa limesimama kando kando ya barabara ya lami, limebeba magari kadhaa na mojawapo rangi ya kijani, mawili rangi ya nyeusi, lengine nyekundu na lengineo leupe. Kando yake kuna manyasi na miti mikubwa.